Wakulima wanaojishughulisha na kilimo cha mboga za majani, ambacho wanashauriwa kutumia mbolea ya samadi na sasa wamefika ili kuweza kuinunua kwenda kuanzia kupandia mbegu, na baadaye miche na baadaye kupata mazao mengi yakupeleka sokoni.

Wakulima waliotoka maeneo ya milimani, vijijini wamefika kwenye duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo ili kupata ushauri mzuri na kujua mazao gani wanaweza kuyapanda kwenye msimu huu wa baridi na kuvuna mavuno ya kutosha.

Kifungashio aina ya chupa ambacho ndani yake ipo dawa ya maji kwaajili ya wanyama wote kama vile ng'ombe, inayotibu magonjwa kwenye ngozi hasa yanayosababishwa na kupe ili kuwafanya waendelee kua na afya bora na kuzaliana zaidi.

Kifungashio aina ya chupa kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake ipo dawa kwa ajili ya wanaofugwa nyumbani wanyama kama vile mbwa na paka, hasa kutibu mifupa iliyopata shida au changamoto yoyote.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa ya minyoo kwa ajili ya mbwa, paka au mifugo yote ya nyumbani na inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo na madawa mbalimbali ya mifugo.

Watendaji wawili wa duka la pembejeo za kilimo wakiwa na furaha tele baada ya kumaliza siku yao vizuri waliyowahudumia watu mbalimbali hasa waliyotoka vijijini na kuzifuata bidhaa.

Mwanamke ambae amekuwa akifanya kazi ya kuuza bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo kwa muda mrefu, akitafuta ile ambayo mteja ameifuata ili kuweza kumpatia maelekezo ya kina aweze kuitumia kwa namna sahihi na kupata matokeao makubwa.

Kifungashio aina ya chupa ambacho ndani yake ipo dawa inayowasaidia kama vile ng'ombe au mbuzi, kuondoa wadudu ambao ni kupe wanaonyonya damu yao na hatimaye kuwafanya kuzoofika sana.

Wanaume wawili ambao ni wafugaji, wamekusanya mbolea inayotokana na ng'ombe, mbuzi au kondoo kwa muda mrefu. Na sasa imeoza vya kutosha na kufikia wakati ambao ina uwezo wa kupelekwa shambani na kustawisha mazao.

Mwanaume ambaye amekuwa akifanya kazi ya kilimo kwa mda mrefu sasa anajishughulisha na shughuli ya kusindika mbolea inayotokana na wanyama kama vile: ng'ombe, mbuzi na kondoo ambapo ukikusanya mahali pamoja na kuiacha ioze vizuri na baadae kuwauzia wenye mashamba makubwa.

Ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo, mbolea ambayo wakulima wanatumia kustawishia mazao yao ipo tayari kwenye ukubwa tofautitofauti kuanzia kilo kumi, ishirini na tano mpaka hamsini.

Ndani ya duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, wafanyakazi na wateja wakiwa wamevalia barakoa, ili kujikinga na harufu kali zinazotokana na madawa yanayotumika kuua wadudu wanaoshambulia mimea.

Dawa kwa ajili ya kuku wa kisasa ipo ndani ya kifungashio cha plastiki, inayowawezesha kukua kwa haraka na kupata ukubwa unaohitajika sokoni na inapatikana ndani ya maduka yote ya pembejeo za kilimo na madawa ya mifugo.

Sumu zinazotumika kuua wadudu tofautitofauti kwenye mimea, zinauzwa kwenye duka kubwa la pembejeo za kilimo, zimewekwa kwenye vifungashio vya chupa zenye maandishi ya namna bora ya matumizi.

Dawa mbalimbali za kuua na kupambana na wadudu wanaoshambulia mimea zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, zikiwa na maandishi yanayomuelezea mtumiaji namna bora ya kuweza kuzichanganya ili kupata matokeo yaliyo sahihi.

Ndani ya kiwanda kidogo kinachojishughulisha na kutengeneza bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile; mbolea inayopimwa ili kujulikana uzito wake kamili kabla ya kuingizwa dukani na kupatiwa wateja.

Bidhaa mbalimbali za wafugaji zinauzwa dukani, nyingi zikiwa ni virutubisho na vitamini tofautitofauti, vinavyowasaidia kukua na afya bora, zisizoshambuliwa na magonjwa.

Kifungashio cha plastiki ambapo ndani yake vinapatikana virutubisho maalumu kwa ajili ya vifaranga na kuku wa kufugwa, vinavyowasaidia kukua kwa haraka na kupata uzito ambao una ushindani sokoni.

Chupa ambayo ni kifungashio chenye dawa iliyo na virutubisho vingi kwa ajili ya mifugo, kama vile mbwa na paka kuwasaidia kuweza kupata hamu ya kula na hatimaye kuwa na afya bora.

Kifungashio aina ya chupa ndani yake ipo dawa kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa na paka, ambayo ipo kwenye namna ya maji inayotumika kuwaponya na homa iliyo kali.

Nje ya duka linalouza pembejeo za kilimo imesimamishwa mifuko miwili yenye mbolea ndani yake ili kila mkulima akifika aweze kuiona na kununua, kustawisha mazao yao na baadae kuvuna mavuno mengi na kujipatia kipato cha kujikimu na maisha.

Mwanamke ambaye ni mkulima wa zao la biashara la mahindi lishe baada ya kuya kata shambani kuyamenya, ameyahamishia kwenye uwanja ambao ameyatandika chini ya kauke, ili hatimaye yaweze kuingizwa mashine na kupatikana bidhaa mbalimbali kama vile unga unaouzwa kwenye maduka mengi ya mangi.

Mkulima wa zao la biashara aina vitunguu maji, baada ya kuekeza muda wake mwingi wa kumwagilia na kupalilia, na fedha alizozitumia kununua mbolea nzuri, sasa amepata mavuno mengi na yaliyo bora yanayohitajika sokoni.

Mfanyabiashara mkubwa ambaye ameenda kijijini kununua zao la biashara aina ya kahawa, amewaajiri watu mbalimbali ili kuweza kuzichambua na kutoa yale makapi, hatimaye apate zile ambazo ni bora zaidi, na kuzipeleka kwenye viwanda hasa vilivyopo nje ya nchi.

Mwanamke ambaye anajituma na kufanya kazi kwa bidii anaendelea kuyavuna mahindi yakiwa mabichi, ili baadae kwenda kuyauza kwa wajisiriamali wadogowadogo . Hasa wanaochemsha na kuyatembeza mtaani au wale wanaoyachoma kando ya barabara.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wanaofanya shughuli zao vijijini sasa wamezivuna na wanaendelea kuzichambua, ili kuondoa yale makapi yote na baadaye kuzichakata kwa namna ya kiasili na kupata bidhaa wanayouza masoko ya hukohuko.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo kwa wingi zinapatikana kwenye mikoa yenye baridi, zimepandwa shambani zikiwa kwenye hatua za kati zinakaribia kuchanua maua na badae kutoa matunda. Mkulima anawekeza nguvu kubwa sasa kwenye umwagiliaji.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo ambavyo vinatumika kwenye migahawa midogomidogo wakati wa kupata chai ya asubuhi, ambapo vinachemshwa vikiwa vimechanganywa na nyama ya kuku au ya ng'ombe. Na baadae kuwekwa mezani vikiwa vinavutia na ladha iliyoadimu.

Mkulima ambaye ametumia ubunifu wa kupanda nyanya ndani ya mifuko, ambayo ameijaza udongo mpaka katikati na kuziweka, na sasa zimemea na kustawi vizuri akisubiria ziweze kuiva zote na kuzivuna.

wanawake wawili wajasilia mali wamenununua mboga za majani toka shambani, na sasa safari inaanza mtaa mmoja baada ya mwingine ili kuziuza kwenye familia ambazo zinazelewa manufaa na virutubisho vingi vinavyo patikana ndani yake.

Familia ya baba, mama na watoto wao wako shambani; ambapo wamelima zao la biashara aina ya mahindi na sasa wanayavuna kwa kukata miti yake na kuyamenya kwenye maganda na baadaye kuyasomba kwenda kuyaanika nyumbani.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji limelimwa shambani, vikiwa vineandelea kustawi ili baadae kuvunwa na kutumika kama kiungo cha chakula, ambacho kikikosekana radha yake inakuwa ya tofauti kabisa na isiyopendeza kinywani.

Zao la biashara aina ya matango yameliwa na yamestawi vizuri kwenye shamba, na mkulima sasa anajiandaa kuvuna na kupeleka sokoni, ili kuwauzia wateja wale wa jumla wanaokwenda kuyauza kwenye hoteli kubwa za kitalii.

Mwanamke ambaye analima zao la biashara aina ya kahawa, anazikagua wakati ambao zinaendelea kuiva, ili kugundua kama kuna wadudu wowote wanaozishambulia kabla ya wakati wa mavuno kufika.

Zao la biashara aina ya ndizi zikiwa zimezaliana kwa wingi na kwa ukubwa ambao unahitajika sokoni, mkulima anazisubiria zikomae vizuri ili kuzichuma na kuzipeleka mahali ambapo wamempatia oda zao tayari.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogo ndogo kwenye jamii yake anaendelea kupanda migomba ambayo baadae itatoa ndizi kubwa na kuzipeleka kwenye soko la jirani ambalo hubadilishana na kujipatia bidhaa nyingine kama vile mahindi.

Wakulima wa zao la mahindi baada ya kuyavuna yakiwa mabichi shambani, wametumia njia ya kienyeji kuyaanika kwa kuyafunga maganda yake ndani ya ghala na sasa yamekauka vyakutosha wakiyamenya ili kuyaandaa kuyapeleka mashine.

Mkulima anayejishughulisha na zao la biashara aina ya pilipili hoho amevuna kwa wingi na kuzijaza kwenye vikapu vikubwa akijiandaa kuelekea kiwandani Ili kuenda kuzichakata kuzisindika na kupatikana bidhaa mbalimbali zitakazouzwa mpaka masoko ya nje ya nchi.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, akipita shambani na kuzichuma zile ambazo zimeanza kuiva ili kwenda kuzitumia yeye, familia yake na majirani walio mzunguka huku akizisubiria nyingine zikomae na kupeleka sokoni.

Mwanamke anayeishi maeneo ya kijijni, akiwa amevalia mavazi yanayomkinga na baridi kali inayoendelea, wakati ambao anachuma kahawa chache zilizoanza kuiva ili kwenda kuzichakata na kuzitumia kwenye familia yake na watu waliomzunguka.

Mwanamke ambaye anajishughulisha na kilimo cha zao la biashara aina ya mahindi lishe, akiwa ameshika baadhi mikononi mwake kama sampuli, kuwaonesha wateja ambao wamefika shambani kwake.

Mkulima ambae amepanda bustani ndogo nyumbani kwake na amesia mbegu za zao la biashara aina ya nyanya, zimeota na zimetoa matunda makubwa kutokana na utajiri wa rutuba kwenye udongo na umwagiliaji ulio sahihi na wa kisasa.

Mkulima ambaye amefanya shughuli hii kwa muda mrefu na amekuwa mbunifu sasa na anaweza kupanda mimea na mazao tofautitofauti ya mboga za majani ili wateja wake wanapofika waweze kupata huduma zote wanazoziitaji bila kwenda kwenye mashamba mengine.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimelimwa shambani na vimeshambuliwa na wadudu wengi wanaopita kwenye ardhi na kuvisababisha kuanza kunyauka na mazao yake si bora na hayatakuwa na ushindani wowote yakipelekwa sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nyanya, wakiendelea kuzifunga na kuzitowa kwenye ardhi, wakati ambao zimeanza kuiva ili kuepuka kuoza kutokana na kugusana na udongo.

Vijana walio na nguvu tele wakifurahia msimu wa mavuno wakati wakiyatoa mahindi yakiwa mabichi shambani na kupeleka sokoni, na kuwauzia wateja wengi hasa wanaopenda kuchoma kando ya barabara.

Mkulima wa zao la biashara aina ya mahindi, baada ya kuyavuna shambani, sasa anajitahidi kuyaanika mara kwa mara ili hatimaye yakauke vizuri, yasije yakapelekwa mashine na kukwama ndani yake.

Mtaalamu wa kilimo amemtembelea mkulima shambani, ambaye anatoa malalamiko mengi kuhusiana na vile ambavyo amekuwa akiwekeza muda mwingi na fedha za kutosha shambani, bila ya kupata mafanikio yoyote ila ni hasara peke yake.

Zao la biashara aina ya mihogo tayari limevunwa shambani na safari ya kuelekea sokoni inaanza na wateja wakubwa ni wale ambao huenda na kuichoma kando ya barabara ili kuwauzia wateja mbalimbali hasa wanaotembea kwa miguu huku wanatafuna.

Wanaume ambao wanafanya shughuli za kilimo pembezoni mwa mji wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo, ili kuvisafirisha na kupeleka kwenye masoko ya nje ya nchi ambapo wanajipatia faida maradufu.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vinaendelea kuvunwa kwenye shamba lililopo maeneo ya vijijini. Wakulima wanavijaza kwenye viroba na baadaye kushona kuvipeleka sokoni na kuwauzia wateja wa rejareja ambao huenda na kuvisambaza mitaani.

Miti ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa kwenye shamba kubwa na tayari matunda yake yameanza kuiva kuelekea msimu wa mavuno, ambapo wakulima watazipeleka kiwandani kuchakatwa na hatimaye zipatikane bidhaa zitakazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la ndizi baada ya kuziwekea mbolea nyingi na kumwagilia kwa kutumia mfumo wa kisasa, sasa amevuna zikiwa kubwa kiasi kwamba zinamshinda kubeba akiwa peke yake na anaomba msaada.

Wanaume kwa wanawake waliojiriwa kwenye shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya kahawa ili kuzichuma na kuzibeba kichwani kwa kutumia ndoo kubwa, kuzikusanya sehemu moja ili bosi wao anaporejea aweze kuzipakia kwa urahisi na kuelekea kiwandani.

Mwanaume Mkulima aliyepanda miti ya zao la biashara aina ya parachichi, amesimama kando ya mmoja wapo ukiwa umetoa matunda machache akiyasubiria yakomae, kuyachuma na kwenda kuyauza sokoni.

Wafanyabiashara wanaoivisha ndizi mbivu kwa kutumia makontena yaliyofungwa vifaa vya umeme ndani yake, wakizikata kwa vichane nakupanga kwenye matenga ili ziweze kuiva vizuri kwa ajili ya wateja wa rejareja na wale wanaokwenda kuzitembeza mtaani.

Wanaume wawili ambao ni majirani wamelima zao la biashara aina ya vitunguu maji, na sasa wanapita mstari baada ya mstari ili kuvikagua endapo wanashambulia na wadudu wowote walioletwa na mvua iliyotoka kunyesha.

Mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa baada ya kuzivuna shambani sasa anazichakata kwa namna ya kienyeji ili apate bidhaa atakayowauzia majirani zake na wanakijiji walio mzunguka.

Wanaume wachapakazi wakiendelea na shughuli yao ya kusafisha viazi vitamu baada ya kuvichimba kwa mda mrefu kutoka kwenye udongo, ilikuviandaa kuvipeleka sokoni na kuwauzia wateja mbalimbali hasa wale wanaopenda kuvichoma kando ya barabara.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa shambani, ambavyo jamii huvitumia kupika mapishi ya aina mbalimbali kama vile kuchanganya na nyama au samaki kwa ajili ya kifungua kinywa cha asubuhi.

Mkulima anaeshughulika na upandaji wa mimea kwenye vitalu, safari hii ameviweka kwenye viriba vidogovidogo ambavyo amevijaza udongo, na sasa mbegu zimeota na kuwa miche midogo akisubiria iweze kukomaa vizuri na kuhamishia kwenye bustani iliyoko nje kando ya nyumba yake.

Mkulima amepanda mboga aina ya majani ya maboga, zinaendelea kustawi vizuri, kutokana na udongo wenye rutuba nzuri, huku anamwagilia maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kutumia mabomba.

Mkulima amepanda migomba kwenye shamba kubwa ambalo anaendelea kumwagilia na kuweka samadi, ambayo ni mbolea inayotokana na mifugo ili hatimaye aweze kupata ndizi kubwa na kupeleka sokoni na nyingine kuingiza kiwandani na kuchakata.

Mkulima wa kisasa anayefanya kilimo kinachoendana na wakati amepanda maharagwe juu ya matuta yaliyopigwa na kuchongwa vizuri, Huku tayari ametandika mabomba ya maji, ili kujihakikishia anapata mavuno mengi ya kupeleka kwenye soko la kimataifa.

Wanaume wanaoishi pembezoni mwa miji wapo kwenye kitalu ambacho wamesia mbegu tofautitofauti, na saa ndio zimeanza kuchomoka wakiendelea kuzipalilia na kuzimwagilia, huku wakiweka mbolea ili hatimaye zikomae na kufanya biashara na wale wote wenye mashamba makubwa.

Kutokana na kazi ya kung'oa viazi kwenye ardhi na kisha kuvisafisha kwa nguvu, wakulima wamechoka na sasa wamepumzika ili baadaye waanze shughuli nyingine ya kupakia kwenye maboksi na kupeleka sokoni.

Mwanaume mchapakazi, na anaye jituma kwelikweli katika sekta ya kilimo, anayafurahia majira ya mavuno kutokana na vile ambavyo amejitoa kwa juhudi zote kwa kutumia muda wake na fedha.

Mkulima ambaye anafanya biashara ya miche amesia vitalu vingi ambavyo vina mbegu tofautitofauti, inakaribia kukomaa na baadaye kuweza kuitangaza, ili wanunuzi wote wanaohitaji hasa wale wanaotunza misitu waweze kujipatia.

Mkulima amelima mboga kwenye shamba kubwa, ambazo amezipanda juu ya matuta na kuweka njia ya watembea kwa miguu katikati, ili iwe rahisi kuzipalilia, kuweka mbolea, na hata wakati wa kuzimwagilia maji.

Wakulima wanaofanya shughuli zao kando na mji, wakiendelea kukata miti ya mahindi ambayo tayari imenyauka, ili baadaye kuyamenya na kutoa kwenye maganda yake kuelekea nyumbani kuyaanika yakauke vizuri kabla ya kwenda mashine.

Wanaume wawili ambao wanafanya kazi kwa ushirika wakulima mashamba ya watu tofauti tofauti, kwa kutumia mashine aina ya trekta na wana pokezana pale ambapo mmoja anakuwa amechoka.

Katikati ya shamba ambalo majani yake yamekauka kutokana na ukame wa muda mrefu, mashine aina ya trekta inapita na kulima ili baadaye sasa wakulima wasie mbegu na kupanda mazao tofautitofauti.

Moja ya mashine unayotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba ambalo tayari limelimwa ili kuendelea kufukia mashimo, badae wakulima kuweza kuzisia mbegu zao.

Vumbi jingi likiwa linatimuliwa na moja ya mashine inayotumika kulima aina ya trekta, ikiendelea kuhakikisha shamba linakamilika mapema na kuwapatia fursa wakulima kuendelea na kilimo kwa haraka wakiziwahi mvua zinazo karibia kunyesha.

Katika shamba ambalo mmiliki alilitenga ili kufanya kiwanja na kujenga nyumba sasa amebadilisha mawazo na mashine aina ya trekta inalima ili baadae kupanda mimea tofautitofauti na kuvuna mavuno mengi ya biashara.

Katikati ya shamba kubwa trekta linaendelea kulima huku likiwa limezingirwa na miti mikubwa, inayosababisha hali ya hewa kuwa nzuri na ya utulivu isiyokua na joto kali.

Mwanaume ambaye ni dereva wa moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta, ambaye amefanya shughuli hii kwa miaka mingi hivyo kujizolea uzoefu wa kutosha, amekaa katikati ya shamba ambalo tayari amemaliza kulilima ili kijipumzisha.

Shamba kubwa ambalo halijalimwa kwa miaka mingi, likiwa limejaa majani mengi na sasa moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa inapita na kuyakata yote, ili kupisha baadae trekta kulima na mazao ya biashara kupandwa.

Mwanaume mkulima ambae amevalia viatu maalumu kwa ajili ya kukanyaga ardhi ya shambani, vinavyomsaidia kujikinga na wadudu mbalimbali walioko kwenye udongo, wakati akiendelea kusawazisha mashimo ambae aliachwa na trekta lililotoka kulima shamba lake.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya Trekta, ikitimua vumbi kubwa huku ikiendelea kulima shamba ili baadae liweze kusawazishwa na wakulima kuendelea kusia mbegu na baadae kuvuna mazao mengi ya biashara.

Kwa kutumia mashine za kisasa zisizotumia udongo, Mkulima amepanda vitalu vyenye mimea tofauti tofauti na tayari miche yake imestawi vizuri, anaendelea kumwagilia na kuweka mbolea ili kuhakikisha ikikomaa inakua bora zaidi.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo, ikiwa katikati ya shamba ambalo tayari limeshalimwa kwa kutumia trekta, kuendelea kusawazisha mashimo yote na baadaye wakulima waweze kusia mbegu.

Mwanaume mbobezi kwenye maswala ya kilimo akiwa katikati ya shamba ambalo limelimwa tayari, akitumia moja ya mashine kusawazisha na kufukia mabonde yote ili kuanza kuzisia mbegu.

Bidhaa za chakula hasa nafaka zinauzwa kwenye soko ambalo lipo kijijini, wateja wakifika hawapimiwi kwa kutumia mizani maalumu ila kwa kutumia kikombe ambapo wote wanakuwa wameridhika.

Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa mambo ya msitu, akiwa kwenye kitalu ambacho kimepandwa mimea tofautitofauti ambayo baadae miche yake kukomaa huvunwa na kwenda kupandwa kama miti, ili kufanya mazingira na hali ya hewa kuendelea kuwa safi.

Mtaalamu wa kilimo amewatembelea wakulima, ambao wanaojishughulisha na kusia miche ya miti ambayo baadae huhamishiwa msituni, akiwapatia elimu zaidi na maarifa, ili waweze kuendelea na kazi hii kwa ufanisi wa hali ya juu.

Mwanaume mtu mzima ambaye ni mkulima aliyefanya shughuli hii kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu wa kutosha na kuwa mbobezi hasa kwenye kumwagilia kwa kutumia mfumo wa kienyeji wa mkono.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu uliojaa majani mengi na miti, bila kusahau viumbe hai wanaoishi ndani yake; hivyo kuhatarisha usalama wa maisha wa wale wote wanaopita hasa nyakati za usiku.

Wakulima wanaojihusisha na upandaji wa vitalu vya mimea tofautitofauti ya miti, wametembelewa na mkaguzi wa malia asili ili kujionea namna bora wanayotumia ili kufanya kazi yao, ili kuhakikisha misitu inaendelea kustawi.

Njia nyembamba ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu mkubwa uliojaa majani mengi yanayotambaa na miti, ikifanya wakati wa usiku kuwa hatari kutembea kutokana na giza nene.

Mwanaume anayejishughulisha na biashara ya kuuza miche tayari miti mbalimbali aliyoipanda imestawi vizuri na tayari kuwauzia wateja wote hasa wale wanaojishughulisha na misitu.

Mto umepita katikati ya msitu ambao kwa kawaida, ulikuwa mkubwa na sasa unakaribia kukauka kabisa kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yamesababisha mvua kutokunyesha kwa muda mrefu.

Mkulima wa mboga za majani amezipanda kwa kutumia mfumo wa kisasa ambao ni wa maji peke yake bila udongo. Zimeota vizuri na kustawi, zikikaribia wakati wa mavuno na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na baadaye zipatikane bidhaa mbalimbali.

Majani ambayo ni kiungo cha chakula yanayoitwa giligilani, yanatumika kwenye mchuzi wa nyama wa kuku na hata samaki kuleta harufu nzuri na ladha ambayo ni adimu.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo katika jamii yake, amezipanda kitalu, kwa kutumia mfumo wa kisasa, unaotumia maji peke yake na vimemea, vinaendelea kustawi, huku mboga za majani, zikiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kukomaa.

Mkulima amepanda mimea tofautitofauti, kwa kutumia mashine za kisasa, zinazotumia maji peke yake bila udongo, na tayari imemea na kustawi vizuri, hasa mboga zinakaribia kukomaa na kuchumwa kwa ajili ya matumizi ya familia.

Mimea tofautitofauti imepandwa kwenye vitalu kwa kutumia mfumo wa kisasa kisichotumia udongo, imemmea vizuri na inakaribia kukomaa hasa mboga za majani zinazoshauriwa kuliwa kwa wingi kwenye familia hasa yenye watoto.

Mwanajamii anaejihusisha na bustani ndogondogo, amejipandia mboga za majani aina ya chainizi kwa kutumia mfumo wa kisasa usiofumia udongo; na tayari zimemea, zimestawi akisubiri zikomae vya kutosha na kuzitumia kwenye familia yake.

Mkulima anaetumia kilimo cha kisasa cha maji peke yake amepanda mboga za Majani nyingi, ambazo zimestawi vizuri akisubiria ziweze kukomaa, kuzichuma na kuzipeleka sokoni ili kuwauzia wateja wajumla wakisafurisha na kupeleka nje ya nchi .

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo tayari zimestawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa, kuchumwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa na baadae zipatikane bidhaa mbalimbali.

Mkulima wa mbogamboga amepanda aina ya chainizi kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake, zimechanua na kustawi vizuri zikiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kukomaa na kuzichuma kuwauzia wakina mama wajasiriamali wadogowadogo, wanaotembea mitaani na kuuzia familia.

Mkulima anayefanya bustani ndogondogo za nyumbani, amepanda mashina mawili ya mboga za majani aina ya spinachi zimemea na kukua vizuri kutokna na kutumia mfumo wa kisasa usitumia udongo ila maji peke yake.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo mkulima amesema mbegu kwa kutumia mimea miwili aina ya maua na mboga za majani, na tayari zimekua zimestawi vizuri akisubiria miche ikomae na kuwauzia wateja wote wa jumla na rejareja.

Kijana mchapakazi ambaye ni mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani, na sasa amepanda mboga za majani aina ya fijiri na ameshazichuma mara kadhaa, huku anaendelea kuzimwagilia kuhakikisha yeye na familia yake wanaendelea kufaidika.

Mboga za majani aina ya spinachi ambazo zinasifika kwa ubora wake na utajiri wa virutubisho vingi hasa kwa ajili ya watoto, zimepandwa kwa kilimo cha kisasa kinachotumia maji pekee yake.

Ndani ya banda kubwa wamejaa vifaranga wakuku, ambao wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine za kisasa, wanaendelea kula vyakula na maji yaliyochanganywa na madini, ili kuhakikisha wanapata afya na ukubwa ambao utaleta ushindani kwenye masoko hasa ya nje ya nchi.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani zimepangiwa vizuri, huku mkulima akiendelea kuzimwagilia na kuweka mbolea nzuri za samadi inayotokana na wanyama, ambayo wataalamu wa kilimo wanashauri itumike ili kuepusha madhara mbalimbali, yanayotokana na kemikali ya ile inayopatikana madukani.

Mashine aina ya trekta ipo katikati ya shamba kubwa inaendelea kulima ardhi ambayo imejaa ukame kutokana na mvua, ambazo hazijanyesha kwa mda mrefu huku udongo wake pia ukiwa hauna rutuba ya kutosha.

Mboga za majani aina ya kabichi zimelimwa kwenye shamba kubwa na tayari zinakaribia kukomaa ili kuchumwa na kupelekwa kiwandani, kuchakatwa na baadae kusindikwa na kupatikana bidhaa mbalimbali zitakazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Kutokana na udongo wenye rutuba ya kutosha na umwagiliaji wa kisasa; mkulima amepata mazao mengi ya ndizi zikiwa zimestawi vizuri na kuwa kubwakubwa, sasa anasubiria zikomae na kuweza kuziingiza sokoni.

Mwanamke ambaye ni mpambanaji katika eneo la kilimo amepanda miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa na sasa zimeanza kuiva, akipita kuzikagua ili kujionea kama wapo wadudu wanaozishambulia kabla ya kuzivuna na kupeleka kiwandani.

Shamba kubwa ambalo halijatumika kwa ajili ya kilimo kwa muda mrefu, limejaa nyasi ambazo zimekauka na mashine inayotumika kwenye kilimo tayari imefika, ili kuweza kuzikata na badae mkulima azichome.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiwa katikati ya shamba ambalo halijazaa kwa kiasi kikubwa, kutokana na kukosekana kwa uwekezaji wa fedha na nguvu kazi kma vile!, mbolea inayostawisha.

Kuku wengi wa kisasa wamejaa ndani ya banda wakiwa kwenye hatua ya kati kabla ya kuendelea kukua, na hatimaye kufikia wakati ambao watakwenda kuchinjwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na baadaye bidhaa nyingine tofauti tofauti.

Ng'ombe wamejaa ndani ya banda wenye rangi nzuri ya kuvutia na kupendeza, maziwa yao yakisha kamuliwa kupelekwa kiwandani, kuchakatwa na kusindikwa na badae kupatikana bidhaa mbalimbali kama vile siagi ya watoto.

Nguruwe wengi wanaofugwa wamejaa ndani ya mabanda mawili. Ambao kikawaida huchinjwa na nyama yake kutumika kwenye shughuli mbalimbali huku mtaani wakiita kwa jina la kitimoto na ni maarufu sana kwa kabila la wachaga.

Kutokana na mbegu nzuri ya kuku wa kienyeji kutoka vijijini, mfugaji ameweza kutotolesha vifaranga wengi, na sasa wamekua wakikaribia wakati wa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa wateja wote wa kwenye migahawa, hotelini mpaka viwandani.

Migomba mingi imepandwa shambani, ikiwa kwenye hatua za kukaribia kuchanua maua na baadaye kutoa ndizi, ambazo mkulima akizisubiri zikomee na kuzichuma kupeleka kiwandani ili zichakatwe, kusindikwa na kutengenezewa bidhaa mbalimbali kama vile unga wa ugali.

Kuku wengi wa kisasa wamejaa ndani ya banda waliototolewa kwa kutumia mashine, na sasa wanalishwa madini tofautitofauti, ili kuwasaidia kukua na kupata uzito unaohitajika sokoni.

Wakulima wanaofanya shughuli zao za kilimo vijijini wamevuna kahawa nyingi, ambazo zimestawi kwa wingi kutokana na mvua nyingi zilizotoka kunyesha na kuweka mbolea ya kisasa, ambayo inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo mjini.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa na tayari yameota na kustawi vizuri yakiwa kwenye hatua za mwanzo huku mkulima akijitahidi kuwekeza nguvu zake na pesa kwenye mbolea ya kisasa inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo ili hatimaye aweze kuvuna mazao mengi ya biashara.

Shamba limepandwa mananasi mengi ambayo sasa yanakaribia kukomaa, na baadaye kuvunwa, kuingizwa kiwandani, kuchakatwa, kusindikwa. Ili ipatikane juisi nzuri itakayouzwa ndani na nje ya nchi.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa juu ya matuta ambayo yameweka nafasi katikati ili mtembea kwa miguu aweze kupata nafasi ya kutosha anapomwagilia au kupalilia kwa kung'oa majani yaliyoota katikati.

Mkulima ambaye ametoka kuvuna zao la biashara aina ya vitunguu maji, akiendelea kuvichagua na kupata vile vilivyo bora zaidi ili kwenda kuwauzia wanunuzi wa jumla wanaovipeleka nje ya nchi na kujipatia faida maradufu.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani aina ya kabichi zikikaribia wakati wa kuchanua mauwa, huku zikiendelea kumwagilia na kuwekwa mbolea hatimaye ziweze kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Nyanya zimepandwa kwenye shamba kubwa, na tayari zinakaribia kuchanua na kutoa maua na baadae kutoa matunda, huku mkulima ameamua kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kujihakikishia kupata mazao mengi ya biashara.

Mboga za majani aina ya chainisi zimepandwa shambani, kwenye udongo uliojaa rutuba ya kutosha , huku mkulima anaetumia njia ya kisasa ya umwagiliaji, kujihakikishia anapata mavuno ya kutosha .

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kutumia mabomba tayari umewekwa kwenye eneo dogo la kitalu, ambalo mkulima ameliandaa na sasa yupo tayari kusia mbegu, na badae kupata miche mingi ambayo ana uwezo wa kuuza, na kujipatia kipato cha kujikimu na maisha.

Shamba mbalo tayari limelimwa na kusiwa mbegu bila matuta, tayari mkulima amefunga mabomba yanayomwagilia maji ili kuhakikisha mazao yanapata unyenyekevu wa kutosha.

Mkulima ambae anauelewa na maalifa ya kutumia kilimo cha kisasa ambacho mabomba yanalazwa ardhini na kumwagilia mazao yake, ameendelea kufanya hivyoo ili mahindi aliyo yapanda yaweze kuzaa kwa wingi na hatimae apate faida na fedha za kujikimu ki maisha.

Miche ya mboga za majani imepandwa kwenye shamba kubwa ambalo lina udongo wenye ukame usiokuwa na rutuba ya kutosha, na hazijastawi wala kumea vizuri na hatimaye mkulima atapata hasara.

Ardhi ambayo ipo tambarare imejaa uoto wa asili tofauti tofauti kama vile maua ya kondeni yenye rangi nzuri iliyopoa, majani na miti ambayo imekaa mbalimbali.

Mfereji wa maji yanayotiririka umepita katikati ya ardhi iliyo tambarare ambao umejichimba wenyewe, kutokana na maji mengi ya mafuriko yaliyoshuka toka milimani yaliyosababishwa na mvua nyingi.

Ardhi ambayo imejaa utajiri wa uoto wa asili kama vile: maua, majani na miti iliyokaa mbalimbali vyote vimestawi vizuri kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha mara kwa mara.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya milima ambayo ina mteremko mkubwa kuelekea kwenye bonde. Hivyo ni hatarishi kwa wale wote wanaopita, hasa nyakati za usiku ambapo kunakuwa na giza nene.

Mto mdogo wa majitaka umepita katikati ya shamba ambao umejichimba wenyewe kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi zilizonyesha maeneo ya milimani.

Ardhi ambayo ipo tambarare, ambayo mimea yake hasa majani na maua imekauka na hatarini kupotea kabisa, kutokana na kukanyagwa mara kwa mara na wanyama wanaopita kutafuta malisho.

Eneo lenye milima midogo midogo na misitu iliyojaa utajiri mkubwa wa maliasili kama vile mimea ya majani, maua, miti iliyostawi vizuri, bila kusahau viumbe hai ambao ni nyoka, chura na mijusi inayotambaa juu ya majani.

Mfereji umepita katikati ya shamba ambalo lina asili ya muda mrefu ya kuwa na maji yasiyokauka siku zote, hivyo kufanya mimea yote iliyopo karibu na pembezoni kuwa na unyevu mara zote na kustawi vizuri.

Ndani ya mbuga za wanyama zikiwa zimejaa majani mengi na miti yenye kijani kibichi huku mazingira yakiongezewa umaridadi kwa pundamilia, waliosimama katikati wakipunga upepo na kupata hewa nzuri inayotoka kwenye maliasili.

Ndani ya hifadhi ya taifa, ardhi iliyokua imejaa majani yamekauka na yamekaribia kutoweka kutokana na kukanyagwa kila wakati na wanyama kama vile pundamilia na twiga.

Ardhi yenye milima na eneo lililopotambarare ambalo, katikati yametwama maji yaliyotokana na mvua nyingi zilizonyesha, huku miti ikiwa ni michache na majani yamekauka tayari.

Vilima vidogovidogo vipo kwenye bonde lililozingirwa na milima mirefu ambayo yote imejaa majani , maua na miti mingi bila kusahau viumbe hai kama vile nyoka wenye sumu kali.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya ardhi ambayo ni nyika iliyojaa majani yaliyokauka na miti midogomidogo, kutokana na upungufu wa mvua kwa muda mrefu na hivyo kuwafanya hata viumbe hai kama vile wanyama na nyoka kuhama mazingira.

Eneo lenye mabonde na mwinuko wa milima, ambapo ardhi yake Ina majani machache na miti iliyokaa mbalimbali kutokana na wafugaji kulisha wanyama wao, eneo ambalo sio rasmi.

Katika eneo la kijijini, kando ya barabara ya vumbi, mbuzi wanaofugwa nyumbani wanaendelea kujipatia malisho ya majani, hatimaye baadae kurejeshwa bandani ili kukamuliwa maziwa nyakati za jioni na kuuzwa wateja, ambao, kikawaida, wanaweka oda ya kila siku.

Mbuzi wengi wa maziwa wamelala ndani ya zizi, huku likiwa kimejengwa kwa kuzungushiwa matawi ya miti ambayo kabila la wa maasai ndio jadi yao ya kutengeneza.

Mbuzi wamejaa ndani ya zizi, wengi wao wana rangi nyeupe na pembe ndefu, mfugaji wao amejipatia utajiri mkubwa kutokana na maziwa wanayakamua kila asubuhi na jioni.

Wanaume shupavu, imara na wasiokuwa na hofu yoyote; wanaendelea kurina asali, kazi ambayo wengi huikimbia kutokana na vile wanavyoona madhara ya nyuki, kwa wale wote ambao wanatoka na makovu makubwa.

Daktari wa mifugo aliyemtembelea mfugaji ameingia ndani ya banda la kuku, huku akiendelea kuwapatia virutubisho mbalimbali na kuwatibu wale ambao wamepata magonjwa ya kuambukiza aina ya homa na mafua makali yanayowafanya kudhoofika na kufa kwa haraka.

Ndege anayefugwa nyumbani aina ya kanga, ametoka nje baada ya siku nyingi alizozitumia kulalia mayai na hatimae ametotoa vifaranga vingi na sasa kama mama ana kazi ya kuwalinda.

Mfugaji ambaye anajishughulisha na kuku wa kienyeji, baada ya kupita kwenye banda na kuokota mayai mengi na kuyaweka kwenye vyombo vyake amewafungulia watoke nje ili waweze kupata hewa nzuri, na baadae warejee tena ndani.

Mwanaume ambaye ni mfugaji wa bata, amewafungulia nje ya banda anawapatia chakula, ambacho amekichanganya na virutubisho tofautitofauti kuhakikisha wanapata afya bora na uzito unaohitajika sokoni.

Wataalamu wa ufungaji wamemtembelea mfungaji wa kuku wa kinyeji na kusimama katikati ya banda, ambapo wamejaa wengi wakitafakari kwa makini ilikuweza kujuwa chanzo cha ugonjwa wanaoupitia unaosababisha kufa kwa wingi.

Mfugaji wa kuku wa kienyeji, amevalia barakoa, akipita ndani ya banda ili kuwakagua na kuwaangalia wale ambao wameambukizwa ugonjwa wa mafua, na kuwatoa nje ili wasiambukize wenzao.

Kuku wa kienyeji wanaofugwa nyumbani wamefunguliwa na kutoka nje ya banda wakikaribia kukua na kupelekwa sokoni ambapo gharama yao ni kubwa ukilinganisha na wale wa kisasa.

Mwanaume anaefuga kuku wa kienyeji amewafungulia na kuwatoa nje ya banda ambalo amelitengeneza kutumia matawi ya miti, lililo dogo na kuwafanya wa banane hivyo kukosa hewa ya kutosha.

Vifungashio vinauzwa dukani, ambazo ndani yake ziko mbegu za maua ya nyumbani mbalimbali na yale ya kondeni, kwa ajili ya watunza bustani wote, wanaofanya biashara ya kuuza miche au yakiwa yamekomaa tayari.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zipo ndani ya kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, tayari kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo hasa wale wa bustani za nyumbani.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa, zikiwa na matangazo yaliyoandikwa aina yake, namna ya kusia, na hatimaye kupata miche iliyo bora na mavuno yanayohitajika sokoni.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za moja ya tunda muhimu sana kwa afya za binadamu linaloitwa tikiti maji kwa ajili ya wote wanaofanya kilimo cha biashara kununua na kwenda kuzisia.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za nyanya zinazolimwa maeneo mengi ambayo ni ya mwinuko, ili kuhakikisha mafuriko yanapokuja hayawezi kuzizoa na hatimaye wakulima kupata hasara kubwa ya kupoteza muda pamoja na rasilimali watu.

Mbegu fupi ya papai inauzwa dukani zikiwa ndani ya kifungashio, zinazosifika kwa ubora wake wa kuzaa matunda mengi na hatimaye mkulima kujipatia kipato cha kujikimu na maisha.

Mbegu za mboga za majani, aina za kabichi zinauzwa dukan ikwa ajili ya wale wote wanaokwenda kuzipanda na kuzitumia, kwa ajili ya chakula cha nyumbani kwenye migahawa na hata wale wanaopeleka kiwandani kuzichakata.

Mkulima ambaye amekuwa akijitajirisha kwa kazi anayoifanya ya kusia vitalu vingi kwa wakati mmoja na sasa amefanya tena hivyo akisubiria miche iweze kukomaa na kuiuza tena hasa kwa wateja walioko pembezoni mwa mji.

Wakulima wanamalizia kuvuna mahindi ya njano ambayo huchanganywa na nafaka nyingine kama vile mtama, ulezi na karanga kidogo kwenda kusagwa na kupatikana unga wa lishe ya watoto wa kuanzia miezi sita.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya miche, ambazo zinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo, kwa wale wote ambao wanoataka kufanya biashara ya mazao mbalimbali hasa nje ya nchi.

Vifungashio ambavyo ndani yake zinapatikana mbegu za mimea tofauti tofauti kama vile nyanya , karoti, mboga za majani aina ya mchicha zote zinauzwa kwa wakulima wadogo wadogo wenye bustani za nyumbani na hata wale wanaofanya biashara.

Vifungashio ambavyo vimewekwa mbegu za mmea tofauti tofauti kama vile bamia, pilipili hoho, karoti, nyanya, vitunguu maji tayari kwa ajili ya kulima wote amba wanakwenda kusia, kumwagilia na hatime kupata meche zilizo bora.

Mahindi mengi yamepandwa shambani ambaye yako kwenye hatua za mwanzoni kabisa na mkulima anawekeza nguvu zake pamoja na fedha za kununua mbolea, na kutandika mabomba ya umwagiliaji ili kujihakikishia mavuno mengi yatakayompatia kipato cha kujikimu na maisha.

Mbegu za mboga za majani aina ya chainizi zimewekwa kwenye kifungashio ambacho kipo tayari kwa ajili ya wateja wote, wanaolima mazao ya biashara na hata kwa bustani za nyumbani na zinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Moja ya zao la biashara aina ya mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, ambalo sasa mkulima ana kazi ya kuwekeza muda wake mwingi, pamoja na fedha za kununua mbolea ili kuhakikisha yanastawi vizuri.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo, vinapatikana vifurushi mbalimbali, ambavyo ndani yake zipo mbegu ambazo wakulima huzitumia kuzisia na baadaye kuipata miche, wanyohamishia kwenye mashamba makubwa, hasa yale ya mazao ya biashara.

Mbegu za mimea tofautitofauti inauzwa, huku baadhi zikiwa zimewekwa kwenye vyombo vilivyowazi ili zitumike kama sampuli kwa wale wote wanaopita kukagua kabla hawajanunua.

Mkulima anayejishughulisha na kilimo cha biashara kwenye shamba lake kubwa amepanda mboga za majani aina ya figiri kwenye matuta yenye mistari mitatu mitatu zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa akiendelea kuweka mbolea, kupalilia, kumwagilia ili baadae aweze kupata mavuno mengi.

Mkulima mdogo wa bustani za nyumbani amesia mbegu za mimea tofauti tofauti kama vile maua na mboga za majani kwenye vyombo vichache ambavyo vimejaa udongo mpaka juu uliochanganywa na mbolea ambayo ni samadi inayotokana na ng'ombe, mbuzi au kondoo.

Mkulima amesia mbegu za aina tofauti tofauti tayari zimeota anaendelea kuzimwagia maji na kuweka mbolea, ili hatimaye miche iweze kukokomaa vizuri na kuhamishia kwenye mashamba makubwa yanapolimwa mazao ya biashara.

Vifungashio ambavyo ndani yake zipo mbegu za mimea tofauti tofauti kama vile bamia, nyanya chungu, biringanya bila kusahau pilipili hoho.

Nafaka tofautitofauti zinauzwa sokoni yakiwemo maharage, choroko, njugumawe, ulezi na vyote ni kwa wateja wanao nunua rejareja ambapo wengine huenda kuchagua yale ambayo ni bora zaidi na kusia kama mbegu.

Mfugaji wa mbwa anayempenda na kumthamini kiasi kwamba amemjengea nyumba yenye ghorofa moja, na sasa amepanda juu ili kupata hewa safi na kutazama huku na kule kabla ya wakati wa kufika kwenda kulinda usiku.

Mwanaume aliyevalia barakoa, amesimama kando ya mbwa anayemweka mezani huku akiendelea kumchunguza kwa umakini ili kugundua tatizo linalomfanya adhoofike, ilhali anakula kila kinachotakiwa.

Mbwa mkubwa anayefugwa, ameketi kwenye banda lake lililotengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, mwenye nguvu na afya tele, ikimaanisha anapata matunzo mazuri ya chakula pamoja na dawa zinazomkinga asipate magonjwa.

Mbwa anayefugwa nyumbani amelala kwenye kibanda chake ambacho kimefungwa asiweze kutoka wakati wa mchana; ambao usiku kucha alitoka na malindo na sasa anapumzika ili kujiandaa kuingia tena kazini nyakati za usiku.

Nyumba ambazo ni kwa ajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa na paka zimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao na ziko tayari kwa ajili ya matumizi.

Mazingira ya ndani ya mbuga za wanyama yamepambwa kwa mimea yenye kijani kibichi huku jua limewaka likiwa hafifu lisilounguza sana, katikati imesimamishwa moja ya taswira ya twiga.

Mnyamapori aina ya swala akiwa kwenye maeneo yake ya kujidai anaendelea kupata malisho ya majani mabichi wakati ambao wengine wote wamejipumzisha, huku wanaotunza misitu wakimwangalia kwa ukaribu asije akadhuriwa na wale walio wakali.

Mnyamapori aina ya twiga akiwa amesimama imara katikati ya mbuga, huku rangi yake ya mabaka baka shingo refu na miguu vikifanya amependeze kwa kila mtalii anayekuja kumtazama.

Ndani ya mbuga za wanyama wamejaa watalii toka mataifa mbalimbali ambao wameshika vichwa vya Twiga ambavyo wamevinyoosha na shingo zao ndefu wakiendelea kuwashangaa na kuwapiga picha.

Watoto wa mnyamapori aina ya tembo wakiwa katikati ya uwanja uliojaa vumbi tele, wakichota na kujimwagia migongoni mwao. Huku walinzi na watunza hifadhi wakiwa wamewazunguka kuhakikisha hawatoki nje ya eneo walilowekewa mipaka.

Kwenye mbuga ya wanyama ambayo ardhi yake imejaa ukame uliyosababisha majani kukauka na miti, ikiwa hatarini kupotea kutokana na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu huku pundamilia akitembea katikati baada ya kuchoka kutafta malisho kutwa nzima.